Darasa lililotupu likiwa na madawati pamoja na meza, zinazotazama ubao huku taa zikiwa zinamulika darasa pamoja na ramani na michoro mingine iliyo kwenye ukuta.

Darasa linalotumiwa kama maabara, limepangiliwa vizuri na ni safi, likiwa na meza yenye rangi nyeupe na bluu; kila meza ina sehemu ya sinki yenye bomba jeupe .

Mwanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi akiwa amevaa koti pamoja na miwani maalumu ya kulinda macho, akiwa anafanya majaribio ya vitendo pamoja na wanafunzi wenzake wakiwa wanamuangalia.

Hawa ni wahandisi wawili wakiwa wanatengeneza kompyuta, wapo kwenye chumba wakiwa wamezungukwa na vifaa kama vile kichakato kikuu na kompyuta nyingine, mhandisi mmoja ameshika bisibisi akiwa anafungua nati kwenye kompyuta.